Timu ya madaktari na wauguzi wamevalia sare za upasuaji na barakoa wakifanya kazi kwa umakini na kuzunguka mgonjwa aliye kwenye meza za upasuaji. Taa ndogo za upasuaji zinaangazia eneo la kazi huku vifaa vya matibabu na mifumo vya kudondoshea dawa vikionekana pembeni. Hali hii inaonyesha shughuli muhimu ya matibabu inayofanyika katika chumba cha upasuaji.

Mtaalam wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke aliyevaa barakoa huku wengine wakingoja kwa zamu zao. Chanjo hiyo inatolewa kwenye jokofu kubwa ikiashiria kampeni ya chanjo. Hii inaweza kuwa katika kituo cha afya au kliniki ikizingatia mazingira ya ndani.

Afisa wa afya amevaa koti jeupe la maabara na barakoa akimpa mtu chanjo begani . Watu kadhaa wamesimama kwa foleni kwa mbali. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakisubiri huduma.

Watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti, wengi wao wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja amesimama mbele huku daktari akihudumia wagonjwa wengine. Hali hii inaashiria uwepo wa shughuli za kimatibabu au za kiafya.

Mwanaume aliyevaa barakoa anampa mwanamke na mtoto wake msaaada labda chakula au maji. Wote wako katika eneo la kame na wazi, huku nyuma yao kukiwa na kibanda kidogo. Hii inaashiria ugawaji wa misaada kwa jamii zilizokabiliwa na changamoto.

Kifuniko cha ripoti ya kiufundi ya Beyond Zero kinaonekana kikwa na picha ya kliniki ya rununu na watu wakipanda. Rangi ya kijani kibichi na nyeupe inatawala ikionyesha mwelekeo wa kiafya na mazingira safi.

Mwanamke aliye vaa barakoa na fulana ya samawati yenye ujumbe wa protect yourself from COVID anazungumza na watoto watatu akiwemo mmoja aliye vaa kofia nyekundu. Nyuma Yao kuna vipanda vikionyesha mazingira ya makazi duni au eneo la kijijini, hii inaeza kuwa kampeni ya uhamazishaji afya au jamii mjini Kenya.

Lori la Beyond Zero limeegeshwa katika eneo la vijijini lenye miti za miba. Kundi kubwa la wanawake na watoto wamekusanyika karibu na lori hilo wakisubiri huduma za afya. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali ikionyesha mazingira ya ukame.

Wanawake wawili wanaonekana kuwa wataalamu wa afya wako kwenye meza iliyojaa vifaa vya matibabu. Mmoja wao akiwa amevaa maski na kofia ya bluu wakati mwingine anaangalia chini kwenye kifaa kidogo. Kwenye meza, kuna chupa za maji, vifaa vya majaribio na vifaa vingine vya afya kuashiria kituo cha uchunguzi wa afya au chanjo.

Huu ni msafara wa benki ya rununu. Unaoneka kuwa mali ya CO BANK.Gari hili jeupe linaambatana na mabango mawili ya kijani kibichi yenye nebo ya benki hiyo. Inawezekana inatoa huduma za kibenki au za kliniki, kama ilivyoonyesha na maneno Mobile clinic upande wa gari.

Magari mawili ya kliniki ya kutembea yamesimama, likiwa na mabango yenye nembo ya Beyond Zero, inspiring action, changing lives mobile clinic . Wanawake wawili wamesimama mbele ya magari hayo wakionyesha ishara za mshangao au furaha. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje, labda katika hafla au kampeni ya afya.

Gari la kliniki ya meno imesimama kwenye eneo lenye nyasi. Ina nembo ya Astra-Dental na alama ya moyo nyekundu. Nyuma yake kuna miti na majengo yaliyofichwa, ikipendekeza mpangilio wa nje.

Gari kubwa ya kliniki ya rununu yenye nembo ya beyond zero, mwanamke mmoja ameshuka kwenye kliniki hio akionekana kama kiongozi huku akipokelewa na watu wengine waliovalia suti, tukio hili linaashiria usinduzi au utoaji wa huduma za afya zinazo hamishika.

Kikundi cha watu wazima wamekusanyika katika mduara. Wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati. Nyuma yao kuna bango refu likionyesha habari kuhusu Kenya Informal Settlement Improvement Project. Watu wengine wameonekana wakiwa wamesimama kwa mbali.

Kliniki ya rununu ya BEYOND ZERO imesimama wazi ikiwa na gazi zinazoelekea ndani. Watu kadhaa wanasubiri karibu na gari wakionyesha huduma za afya zinazotolewa katika eneo hilo. Huduma hizi zinafika karibu na wananchi hasa katika maeneo ya mbali.

Mikono miwili iliyovaa glavu za rangi ya pinki inashikilia vifaa vya meno huku mkono mmoja ukishika kibano na mwingine kioo kidogo cha kuangalia meno. Vifaa hivi vinaashiria matumizi ya kitaalamu labda katika kliniki ya meno au maabara. Hali hii inaweza kuwakilisha taaluma ya udaktari wa meno au utafiti wa kisayansi.

Mdomo uliowazi unaonyesha meno meupe safi na yaliopangika vizuri. Mdomo wenye rangi ya asili unaonekana kuvutia na inaagizi afya bora. Tabasamu hili unaashiria furaha na uchio.

Mtu anaonyeshwa akiswaki meno yake. Mswaki wenye rangi za zambarau na nyeupe ukiwa ndani ya mdomo. Meno yaliyosafi na meupe yanaonekana wazi, yakipendekeza usafi wa mdomo.

Hapa kuna seti ya vifaa ya meno vikiwa vimepangwa kwa mpangilio juu ya sehemu yenye rangi ya samawati. Vyombo hivi ni muhimu kwa daktari wa meno kufanya uchunguzi na matibabu mbalimbali. Kila kifaa kina muundo wake wa kipekee na unaosaidia katika kazi ya mahususi.

Mwanamke mwenye tabasamu zuri anaonekana akionyesha meno meupe na afya njema .Rangi yake nyeusi inangaa ikionyesha uzuri wa asili. Nywele zake ndefu nyeusi zimeanguka mabegani, zikikamilisha muonekano wake wa kupendeza.

Meno ya mbele yanaonekana yamevunjika au yamepasuka katikati na pia kuna dalili ya ma doaya kahawia kwenye baadhi ya meno. Fizi zinaonekana kuwa na uvimbe au rangi isiyo ya kawaida ikionyesha uwezekano wa matatizo ya afya ya kinywa. Neno Yamak dental inaonekana pembeni ikionyesha huduma za meno zinazotolewa.

Mikono miwili iliyovalia glovu za samawati inashikilia zana za meno juu ya mandhari nyuma nyeupe. Mkono wa kushoto unashikilia chombo chenye ncha kali, wakati mkono wa kulia unashikilia kioo cha meno. Picha imepigwa kwa mtindo safi na rahisi ,ikizingatia vifaa.

Wanafunzi watano wamevaa makoti meupe ya mahabara na barakoa, wamekusanyika karibu na meza yenye vifaa. Wengine wao wanaonekana wakishika vifaa vidogo kwa uangalifu, wakifanya kazi kwa umakini na usahihi.

Mgonjwa mwanaume akiwa na uso wazi analala kitandani huku akitibiwa meno daktari wa meno akiwa amevaa glovu nyeusi. Anatumia zana maalum kukagua na kutibu kinywa chake. Hali ya utaalamu na umakini inaonekana wazi katika chumba hiki cha kiliniki.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi nyeusi unaonekana huku kidole kimoja kikiwa kimeinua mdomo wa juu kidogo. Meno meupe na afya yanaonekana wazi yakionyesha usafi na utunzaji mzuri. Msumari wa kidole umepakwa rangi ya waridi ukiongeza uzuri kwenye picha.

Mwanaume anasafisha meno yake kwa kutumia mswaki wa asili unaoonekana kuwa gombe la mti. Meno yake yanaonekana kuwa meupe na safi . Inaonekana utamaduni wa kutumia njia asilia za usafi wa mdomo.

Orodha hii inaonyesha tofauti kubwa ya rangi ya meno kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye rangi ya njano na madoa, ikionyesha uhitaji wa kusafishwa. Sehemu ya chini inaonyesha meno meupe na safi ikionyesha matokeo mazuri baadae ya matibabu ya meno.

Maeneo tatu yanaonyesha athari mbaya ya mafuriko katika nchini Kenya huku maji yaliyojaa tope yakifurika mitaani na majumbani. Baadhi ya wakazi wamelazimika kupanda juu ya paa la nyumba zao kupata usalama huku wengine wakitumia boti kupitia katikati ya eneo iliyofurika. Hali hii inaonyesha uharibivu mkubwa uliosababishwa na maji mengi.

Kundi cha wanaume, baadhi wakiwa wamevaa barakoa na fulana za kuokoa maisha wanabakia na kupakua shehena za kutoka kwenye boti iliyo ndogo. Mishuko yenye alama ilioandikwa

Lori jeupe yenye bango la WF AID Kenya Emergency drop out response 2021 limeegeshwa likipakuwa misaada. Watu kadhaa wamesimama karibu na lori wengine wakishika mifuko chakula au bidhaa zinazotolewa. Mlima wa mifuko wa unga au mafaka unaonekana mbele ikionyesha usambazaji wa msaada kwa jamii iliyoathirika na ukame.

Katika tukio la shindano la huduma la kwanza na mume amevaa shati la mistari akimkabidi chati na mume mwingine. Watu wengine wanaonekana wamekaa kwenye meza nyuma wanaume hawa wawili.

Barbara yenye tobe na maji imefurika ,ikionyesha hatari za mafuriko. Watu kadhaa wanatembea ndani ya maji haya machafu, wengine wakivuka kwa shida huku majengo yasiyokamilika yakionekana nyuma. Mandari haya yanaashiria makazi ya watu walioathirika na janga la mafuriko kama Yale yaliotokea Kenya mwaka 2024.

Mwanaume anajitahidi kuzima moto wa nyasi akitumia rundo la mimea kama zana ya kupiga. Moto mkali unaonekana nyuma yake, ukitoa moshi mziti na kuonyesga hatari ya hali iliyopo. Eneo hilo lina nyasi kavu jambo linalofanya moto kusambaa kwa urahisi.

Wazima moto kadhaa wakiwa na sare kamili na kofia ngumu za manjano wanakimbia kwenye lami yenye mvua, wakiacha miale ya maji nyuma yao. Nyuma yao kuna jengo, gari la zima moto na kundi lingine la watu waliovaa sare. Anga inaonekana kuwa na mawingu kuashiria mvua au uzoefu wa mafunzo.

Watu watatu wanatembea kwenye maji mengi ya mafuriko yanayofika magotini huku wawili wakiwa wanamshikilia wa tatu. Majengo na kundi la watu wengine wanaonekana nyuma, yakionyesha athari za mafuriko katika eneo la makazi. Hali inaonekana kuwa ngumu na yenye changamoto kutokana na kiwango ch amaji.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa. Wanafumbua ubao wenye maandishi yaliyochorwa. Mmoja ameshikilia microphone akionyesha kuwa tukio hilo ni rasmi na la umma. Hali hii inaashiria uvumbuzi au ukumbusho wa jambo muhimu labda mradi mpya au kumbukumbu ya kihistoria.

Paa lililoharibika na mabaki ya miti yamelala katikati ya jumba la nyasi. Nyuma yake kuna nyumba iliyoharibika kidogo huku vipande vya miti vikiwa vimetawanyika. Hali hii inaashiria adhari za upepo mkali au dhoruba.

Kundi la watu likionyesha usafi katika eneo la wazi wengi wakiwa wamevalia barakoa na glovu, mwanaume moja aliyevaa sare ya kijani kibichi anaonekana akisimama au kushiriki shughuli hio, takataka mbali mbali zinaonekana zikiokotwa kutoka aridhini.

Daktari anaonekana akinawa mikono yake kwa uangalifu kabla ya upasuaji. Amevalia kofia ya upasuaji na miwani, akionyesha utayarifu wa kitaalamu. Tafakari yake inaonekana kwenye kioo mbele yake, ikionyesha umakini katika kazi yake.

Chini ya maji ya samawati iliyokoza miamba ya matumbawe yenye rangi mbalimbali inatoa makazi kwa samaki wadogo. Makundi ya samaki yanateleza kwa uhuru kati ya matumbawe na mimea ya baharini. Mazingira haya chini ya bahari yanaonyesha uzuri na utofauti Ya vIumbe hai wa majini.

Mkono mmoja unashika karatasi ya choo nyeupe. Nyumba yake kuna sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia. Mwanga unaangukia kwenye karatasi, ukifanya uonekane wazi dhidi ya asili.

Mtu amesimama karibu na mashine ya eksrei ndani ya chumba cha hospitali. Mashine hiyo yenye nembo ya GE ina vifaa vya kupiga picha za kimatibabu . Mazingira yanaonekana kama chumba cha uchunguzi kuashiria shughuli za kimatibabu .

Afisa wa maabara amesimama mbele ya kompyuta, akiendelea na majukumu yake ndani ya chumba ambacho kinaonekana safi na chenye vifaa. Dhamani za kisasa za maabara na vifaa vingine vya kisayansi vimepangwa kwa mpangilio, kuashiria mazingira ya kazi na ya kitaalam na yenye mpangilio.

Chumba safi na kilichopangwa vizuri, kinachofanana na duka la dawa. Rafu nyeupe zilizowekwa pembeni za kuta zimejaa masanduku na vifaa mbalimbali, vingine vikiwa vya samawati. Juu ya meza kuna karatasi na vitu vingine vilivyopangwa vikionyesha utendaji kazi wa kila aina.

Kuna meza yenye vifaa mbali mbali vya kielektroniki na chombo kikubwa cheupe chenye mistari nyekundu chini ya meza kuna vyombo kadhaa vya plastki vyeupe na kijivu vikiwa vimepangwa mazingira yanaonekana kama mahabara au sehemu ya kuhifadhi vifaa na sakafu ni safi na wazi.

Katika giza la usiku, barabara yenye safu za vigae vyeusi na vyeupe inaelekea kwenye jengo lenye taa zinazong, aa. Mwangaza mwekundu unaonekana kutoka ndani ya jengo, ukiashiria shughuli fulani usiku. Mandhari kwa ujumla inaonyesha utulivu na usalama.

Meza ya chuma labda ya matibabu inashikilia kisanduku cha glovu zisizo na mikono. Juu ya meza, kuna vyombo vya plastiki venye rangi mbalimbali vikiwa vimejaa vifaa vya matibabu kama sindano na chupa za dawa. Hali ya mpangilio inaashiria mazingira ya kliniki au chumba cha matibabu.

Kifaa cha kuweka joto watoto wachanga, kinachoonekana kama incubator kipo katika chumba. Ina sehemu ya juu yenye taa na kitanda cha mtoto chenye rangi ya kijani. Kifaa hiki kina magurudumu ya kusogeza na draw moja chini, kikiashiria matumizi yake katika mazingira ya kimatibabu.

Kiti cha magurudumu kipya chenye muundo wa chuma unang'aa na kiti cheusi kimesimama kwenye sakafu ya vigae. Kimefunikwa kwa plastiki kuashiria kuwa hakijatumika na kiko tayari kutumika,

Ilioko mezani yenye kitambaa cha kijani, ni seti ya vifaa vya upasuaji. Vifaa hivi vimepangwa kwa uangalifu, baadhi vikiwa vimefungwa kwenye plastiki, na vingine vikiwa wazi. Kifaa hicho kimetambuliwa wazi kama circumcision set, kwenye karatasi iliyowekwa ndani ya treli ya chuma.

Viti viwili vya magurudumu vimeegeshwa nje, mbele ya benchi la zamani. Karibu yao, kuna kitanda cha kubebea wagonjwa, kikionyesha eneo ambalo linaweza kuwa la hospitali au kituo cha afya. Mimea na jua vinaonekana nyuma vikipa mazingira mwanga wa asili.

Kigongo cha chuma, kikiwa na mpini wa rangi ya hudhurungi na sehemu ya kuwekea kopa ya rangi ya machungwa, kimesimama wima mbele ya ukuta wa rangi ya samawati. Karibu yake kuna kiti cha magurudumu au kifaa cha kutembelea chenye fremu ya chuma. Vifaa hivi vinaashiria matumizi ya matibabu au usaidizi wa kutembea.

Mashine ya maabara inayotumika kwa uchunguzi wa damu au sampuli nyingi imewekwa kwenye meza. Kuna kompyuta na vifaa vingine vya kimaabara vilivyoizunguka, pamoja na pipa jekundu la taka hatarishi chini ya meza. Mandhari yote inaashiria mazingira ya maabara ya kisayansi.

Kifaa cha kudondoshea dawa kimening’inia kutoka kwenye stendi, kikiwa tayari kutumika. Katika chumba chenye kuta za rangi isiyo kolea na mapazia ya pinki, kuna madirisha ya samawati yenye nondo nyeupe chini, kuashiria mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Mabango yenye chati na maelezo ya kimatibabu yamening’inia ukutani, yakiongeza uhalisia wa mazingira ya hospitali.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kielektroniki kipo tayari kutumika, kikiwa na mkanda wake mweusi. Sanduku la kifaa hicho lenye rangi ya jano, linaonekana sifa zake kama Microcomputer Intelligent Arm Style. Bidhaa hii inatumika kwa ajili ya afya ya ufuatiliaji wa shinikizo la damu nyumbani au hospitalini.

Kifungashio cheupe na chekundu cha Health Aid Vitamin E kimeonyeshwa wazi. Kimeandikwa natural gelatine free ikionyesha sifa zake kuu. Bidhaa hii ni muhimu kwa afya na imetengenezwa kwa kizingatio wale wanaotaka kuepuka gelatini.

Sanduku la dawa za Healthaid Vega Vitamin C likiwa limewekwa katikati. Kwenye sanduku kuna maelezo yanayoonyesha ni vidonge tisini. Rangi ya machungwa na meupe yanatumika katika muundo wake.

Vifungashio cha dawa ya panadol extra chenye rangi nyekundu na samawati kimeonyeshwa wazi kimeandikwa panadol extra na kinaeleza kwamba kina vidonge ishirini na nne ndani yake.

Mtoto mdogo anapewa matone ya chanjo mdomoni, mkono wa mtu mzima ukishikilia kichwa cha mtoto kwa upole. Matone hayo yanaonekana kuwa ya rangi ya samawati , labda ni chanjo ya Polio. Tukio hili linaonyesha juhudi za afya za umma ya kulinda watoto dhidi ya magonjwa.

Watu wawili wanaonekana kupitia kwa kioo huku mwingine akiwa amesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya watoto wachanga. Katika sehemu ya mbele incubator ya wazi imewekwa karibu na stendi ya kudondoshea dawa ikionyesha mazingira ya hospitali. Rangi ya pinki kwenye fremu za kioo na kuta za chini inaongeza hisia ya mazingira ya watoto.

Mtoto mchanga akiwa kifunikwa na blanketi nyeupe akiwa na mrija wa matibabu uliounganiswa mwili mwake na kifaa kinacho fanana na kipima joto mkononi. Hali hii inaashiria kuwa mtoto huyo anapokea matibabu au uangalizi maalum wa kimatibabu. Hutunzaji wa kina na afya unaitaji kwa watoto walio katika hali hii kama huyu.

Mkono wa mtu mzima unampa mtoto mchanga dawa kwa mdomo kwa mdomo kutoka kwenye chupa ndogo, mtoto anaonekana kua mdogo akiwa amevalia nguo ya rangi ya chungwa na macho yake yamefumbwa, tukio hilli linaashiria chanjo ya mdomo labda ya polio ambayo ni sehemu muhimu ya huduma za afya kwa mtoto nchini Kenya.

Mhudumu anampa mtoto chanjo kwa njia ya matone mdomoni. Mkono wa mzazi unamlinda mtoto kwa upole wakati wa utaratibu huu muhimu. Tukio hili linaashiria juhudi za afya ya umma za kulinda wazazi vijavyo dhidi ya ugonjwa hatari wa Polio.

Mtaalam wa afya akiwa amevaa glovu nyeupe anachukua sampuli ya damu kutoka kidole cha mtu. Tone la damu linaonekana nje ya kidole likiashiria kipimo cha afya. Mandhari ya nje inaonekana nyuma ikionyesha labda huduma ya afya inayotolewa kwa jamii.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa mavazi ya kitibabu anachukua sampuli kutoka kinywani mwa mtoto. Mtoto huyo mdogo mwenye amevaa barakoa shingoni na anatazama juu akionyesha utiifu wakati wa utaratibu. Inawezekana inaonyesha upimaji wa ugonjwa kama Covid-19.

Mama mpya akiwa amevaa kofia ya samawati na gauni ya hospitali, anashikilia kwa upole mtoto wake mchanga aliye fungwa vizuri kwa blanketi. Mtoto mchanga amevaa kofia ya pinki na anatulia kwa amani mikononi mwa mama yake. Hii ni taswira ya kwanza ya unyenyekevu na upendo pengine baada ya kuzaliwa hospitalini nchini Kenya.

Mama akiwa amevalia nguo za kiafrika. Ameketi na mtoto wake mchanga mkononi. Mtaalumu wa afya akiwa amaevalia glovu za samawati anampa mtoto huduma labda chanjo au uchunguzi. Wanawake wengine wameketi kwenye benchi nyuma wakisubiri huduma wakionyesha kliniki au kituo cha afya chenye shuhguli nyingi.

Mwuguzi anampa mtoto mdogo chanjo ya matone mdomoni. Mtoto mwengine amesimama karibu akishuhudia huku pikipiki ikionekana nyuma. Hali hii inaashiria kampeni ya chanjo au huduma za afya zinazotolewa kwa watoto.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la daktari na barakoa, anamsaidia mtoto kuosha mikono yake, kwenye kituo cha kunawia mikono chenye chapa ya Unicef. Hali hii inaonyesha umuhimu wa usafi shuleni au katika mazingira ya jamii.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa na sare za shule, wakiosha mikono kwenye vizimba vya maji vilivyopangwa nje. Vizimba hivi vya kijani vinaonekana kuwa sehemu ya hatua ya usafi shuleni, labda kufuatia miongozo ya COVID-19.

Mtu ananawa mikono yake chini ya bomba la maji linalotiririka akihakikisha usafi binafsi. Mikono imejaa sabuni au maji ikionyesha mchakato kamili wa kunawa. Sinki ya chuma cha pua inaonekana ikikamilisha taswira ya usafi na utunzaji.

Chumba cha mazoezi ya viungo kina vifaa mbalimbali vya kuinua vizito, na mazoezi ya nguvu. Rafu iliyo karibu na dirisha ina mipira ya mazoezi . Kuna pia mashine za kuzoesha misuli yenye sahani za chuma na paa za kuvuta.

Mwanaume mmoja mwenye misuli anaonekana akijipanga kwa pambano. Amevaa glavu moja na kishale kigumu kilicho fungwa mkono mwingine. Umati wa watu wamekusanyika nyuma yake wakishuhudia tukio hili la jadi linalo ashiria nguvu ya ujasiri.

Mchezaji wa kandanda ameanguka uwanjani akishika mguu wake kwa maumivu makali, huku uso wake ukionyesha mateso. Amevalia jezi yenye nambari kumi na saba na viatu vya kuchezea, akisisitiza utambulisho wake.

Mwanaume amesimama karibu na baiskeli yake barabarani akishika mgongo wake akionyesha ana maumivu. Amevaa kofia ya baiskeli na nguo za michezo. Barabara tupu na mandhari ya asili nyuma vinaashiria safari ndefu ya baiskeli ambayo imeweza kuwa imesababisha maumivu ya mgongo.

Kijicho cha mguu kimevimba sana na kinaonyesha rangi ya zambarau ikiashiria jereha kubwa. Sehemu nyingine ya mguu pia imeadhirika ikiwa na alama za michibuko. Hali hii inaweza kuwa matokeo ya kupinda mguu.

Mguu wa mtu unaonekana ukiwa umepata jeraha ukionyesha uvimbe na rangi ya zambarau kutokana na michubuko ,sehemu ya kidole gumba na eneo la kifundo cha mguu zimeathirika zaidi zikiashiria jeraha la tishu laini ,jeraha hili linaonekana linahitaji matibabu.

Mwanaume ameshika goti lake kwa mikono miwili akionyesha maumivu au usumbufu baada ya mazoezi. Anavaa kifaa cha kupima mapigo ya moyo, mkono wake, akionyesha kua alikua akifanya shughuli za kimwili. Jua linachomoza au kuzama nyuma yake, ikimwangazia katikati ya madhali ya wazi.

Mwanaume amesimama kwenye uwanja wa mpira wa kikapu akiwa ameshikilia mpira mwekundu mkononi mwake. Amebeba begi jeusi la mazoezi lenye alama ya kijani ikionyesha tayari wake wa mazoezi. Sakafu ya mbao ya uwanja ina mistari nyekundu ikionyesha eneo la kuchezea.

Vifaa viwili vya kukunja mikono vimetandazwa vizuri kwenye sehemu nyeupe ikionyesha mpini mweusi wenye sehemu za samawati. Chuma chenye umbo la chemichemi kinaunganisha ncha mbili za kila kifaa kikionyesha utayari wake kwa mazoezi. Vifaa hivi ni muhimu kwa kuimarisha misuli ya mikono na nguvu ya kukamata.

Shamba la mboga linaonekana ikiwa limejaa mimea yenye majani mapana yanayoonyesha ukuaji mzuri na afya. Kuna viashairia vya mimea kama mamboga au matango ukipendekeza kilimo cha mboga katika bustani ya nyumbani au shamba ndogo. Mwangaza wa jua unaangukia mimea ukionyesha siku yenye jua nchini Kenya.

Mmea wa ndizi wenye majani makavu na mabichi umeonekana. Kichana cha ndizi changa bado hazijapevuka kinaning'inia kutoka kwenye shina. Maua ya ndizi yenye rangi za zambarau pia yanaonekana chini ya kichana.

Shamba la mboga linaonekana wazi, likiwa na mimea mbalimbali kama vile vitunguu maji, mchicha na labda mamboga. Baadhi ya mimea ina majani ya kijani kimbichi na mengine ina rangi ya zambarau, ikionyesha aina mbalimbali ya mazao. Nyuma ya shamba kuna ua ambao una jengo ndogo.

Mti mkubwa wenye majani mabichi unatawala ukiwa na matunda mengi mabichi yaliyotundikwa kwenye matawi yake. Matunda haya yanaonekana kama ndizi ndogo au maparachichi madogo yakionyesha ukuaji mzuri.

Shada la ndizi changa, bado hazijaiva zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Maua ya ndizi yanayojulikana kama mkungu wa ndizi, yanaonekana yakiwa yamenyauka na kutundikwa chini ya shada la ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yanauza usuli , huku baadhi ya majani yaliyokauka yakionekana pia.

Katika bustani au msitu, mti wenye maua ya manjano unaonekana uking'aa chini ya jua . Maua hayo yamekusanyika pamoja na majani mengi yaliyokomaa yanafunika matawi yake.

Mimea midogo yenye majani mabichi na maua madogo imeota karibu na ukuta wa mwamba ikionyesha mazingira ya asili. Majani yamefunikwa na vumbi na baadhi yameharibika ikiashiria ukavu au uharibifu mdogo.

Mti wenye matunda mengi mabichi yanayofanana na maembe au parachichi yametundikwa kwenye matawi. Jua linamulika kupitia majani na kuleta mwanga unaong'aa . Mmea unaonekana kuwa na afya ikionyesha mazingira yenye rutuba.

Mmea wenye majani mabichi unakua kwenye udongo, huku rundo la majani likionekana likichipuka. Nyuma yake kuna uzio wa mbao uliotengenezwa kwa viti, na mimea mingine mingi. Mazingira yote yanaashiria shamba ndogo, bustani au eneo la kilimo, likifurahia mwanga wa jua.